Tunaonyeshwa skrini ya kompyuta ya Dell na kibodi zimewekwa juu ya meza ,skrini ni nyeusi na ina nembo ya Dell chini ya nembo yenyewe ni maandishi NC5 juu, kibodi ni nyeusi na imewekwa mbele ya skrini hivi zimeunganishwa na nyaya zinaonekana nyuma ya skrini.

Mlangoni humo uliowekwa kwenye ukuta wa mawe. Mlango una fremu juu yake na dirisha dogo juu yake. Kuna mpini wa mlango wa rangi ya dhahabu au ya shaba, na inaonekana kuna karatasi mbili zilizobandikwa kwenye mlango.

Wanariadha wawili wanaonekana mmoja akiwa amevaa nambari sitini na saba na neno died . Na mmoja akiwa na neno Kenya Kimani kwenye beeb yake, wote wawili wanaonekana wakiwa katika mashindano ya riadha pengine mbio za miguu na kuna umati wa watu nyuma yao.

Mwanariadha wa Kenya wakurusha makasia wenye ulemavu Asiya Mohamed Suluru akiwa kwenye boti. Huku, akifanya mazoezi ya kurusha makasia. Amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na inaonekana akiwa majini. pengine katika eneo la mikoko.

Inaonyesha darasa lenye viti, meza za wanafunzi, kuna madirisha makubwa yenye nondo na pazia yamening'inia. Inaonekana kama darasa la kompyuta ama masomo mengine kwani kuna skrini za kompyuta chache zinazoonekana nyuma. Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia.

Rundo la itabu, vinavyofanana na vitabu vya shule, vimewekwa juu ya meza au sehemu nyingine, ambapo zimeandikwa Computer Science.